Dawa ya mifugo imehifadhiwa na kufungwa vizuri katika chupa nyeupe ili kudumisha ubora na kuzuia uharibifu, maelekezo yameandikwa nje ya kifungashio hicho ili kumsaidia mfugaji kutumia kwa usahihi kwa ajili ya kuboresha afya ya mifugo na kuimarisha uzalishaji.

Dawa ya mifugo ya kutibu minyoo na kuongeza kinga imehifadhiwa na kufungwa vizuri ndani ya boksi kwenye mazingira salama tayari kutumika katika vituo vya tiba ya mifugo, zikiwa salama pia kwa wanyama wajawazito na kuhakikisha tiba bora bila madhara.

Dawa ya kuku imehifadhiwa na kufungwa vizuri, ndani ya kifaa maalumu cha rangi nyeupe. Maelekezo muhimu yameandikwa nje ya chombo hicho, ili kumsaidia mfugaji kuitumia kwa usahihi, kwa ajili ya afya na ustawi wa kuku.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya duka la pembejeo za kilimo na mifugo, lililojaa magunia ya mbolea yaliyohifadhiwa na kufungwa vizuri. Wanakagua bidhaa bora za kuongeza uzalishaji wa mazao na afya ya mifugo.

Bidhaa mbalimbali za pembejeo na dawa za wanyama, zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio na chupa zilizofungwa kwa usalama. Zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya duka; maelekezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo ili kumsaidia mfugaji au mkulima kuzitumia kwa usahihi, na kuimarisha uzalishaji wa mifugo na kilimo.

Bidhaa mbalimbali za pembejeo za kilimo na mifugo, zimepangwa vizuri ndani ya stoo maalumu, zimehifadhiwa na kufadhiwa na kufungwa kwa uwangalifu katika magunia madogo meupe ili zisiharibike na kulinda ubola wake, tayali kuuzwa kwa wanunuzi wanao hitaji kuongeza uzalishaji wenye tija.

Mwanaume mmoja ndani ya jengo maalum la "Ven Culture", anaandaa mbolea asilia na kuiweka katika vifaa maalum kwa ajili ya kuongeza rutuba ya udongo, kuimarisha afya ya mimea, na kusaidia uzalishaji endelevu katika mifumo ya kilimo na ufugaji.

Dawa mbalimbali za kilimo na mifugo, zimeifadhiwa na kufungwa vizuri ndani ya chupa nyeupe, ili kuzuia uharibifu na kuhifadhi ubora wake, maelekezo yameandikwa wazi kwenye vifungashio hivyo, kumsaidia mnunuzi kuboresha matumizi na kuimarisha afya ya mazao na mifugo.

Dawa ya mifugo imehifadhiwa na kufungwa vizuri ndani ya chupa maalumu ili kulinda ubora wake dhidi ya uharibifu. Maelekezo sahihi yameandikwa nje ya karatasi iliyoambatanishwa kwenye kifaa hicho, ili kumsaidia mfugaji kutumia kwa usahihi kuongeza ufanisi na kuimarisha afya ya mifugo yake.

Bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama zinauzwa dukani. Zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti ili zisiweze kuharibika, na zimepangiliwa vizuri. Maelekezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo, ili kumsaidia mnunuzi kuzitumia kwa usahihi.

Gari kubwa la mizigo, limebeba mbolea na dawa mbalimbali za mifugo, zilizohifadhiwa vizuri kwenye magunia madogo meupe. Huku wanaume wakizipakua kwa uangalifu na kuzipeleka eneo maalumu kwa matumizi. Kwa mbali watu wameketi kwa utulivu, magari yamepaki, na miti imestawi kwa wingi. Ikiashiria hali ya hewa safi na mandhari tulivu.

Chupa ya dawa ya mifugo imehifadhiwa kwa ufanisi na kufungwa kwa usahihi ili kuzuia uharibifu na kulinda ubora wake. Maelekezo muhimu yameandikwa nje ya kifungashio hicho, ili kumsaidia mfugaji kuitumia kwa usahihi na kupata matokeo bora ya mifugo yake kama ng’ombe, kondoo na nguruwe.

Chupa ya dawa safi ya mifugo, imewekwa pembeni ya boksi lake, vyote katika vikiwa katika hali nzuri na safi. Maelekezo muhimu yameandikwa nje ya boksi, ili kumsaidia mfugaji kutumia dawa hiyo kuongeza afya na uzalishaji bora wa mifugo.

Chupa safi ya dawa ya mifugo imesimama kwa uangalifu karibu na boksi lake, imehifadhiwa na kufungwa vizuri ili isiweze kuharibika na kulinda ubora wake. Maelekezo yameandikwa nje ya kifungashio hicho ili kumsaidia mfugaji kuitumia kwa usahihi na kiimarisha kinga na afya ya wanyama.

Mwanamke mmoja amesimama ndani ya duka la mbembejeo za kilimo na mifugo, ambapo bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu, na kuhifadhiwa katika vifungashio tofauti. Anachagua kwa utuliva bidhaa zinazosaidia kuimarisha afya ya mazao, na mifugo tayari kwa uzalishaji wenye tija, na mafanikio endelevu.

Dawa ya wanyama imehifadhiwa vizuri ndani ya boksi safi ilikulinda ubora wake na kuzuia kuharibika. Maelekezo muhimu yameandikwa nje ya kifungashio hicho ilikumsaidia mnunuzi kutumia kwa usahihi na kuimarisha afya ya mifugo.

Watu mbalimbali wamevalia barakoa, wamesimama kwa utulivu ndani ya jengo maalumu la kuandalia dawa za pembejeo za kilimo na mifugo. Wamezunguka bidhaa zilizohifadhiwa vizuri kwenye chupa safi, ambapo maelekezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo, ili kumsaidia mnunuzi kuzitumia kwa usahihi na kuongeza uzalishaji wenye tija.

Dawa ya mifugo imehifadhiwa na kufungwa vizuri ndani ya chupa maalumu ili isiharibike na kulinda ubora wake. Maelekezo yameandikwa kwa ufasaha katika karatasi na kuambatanishwa nje ya kifaa hiko, ili kumsaidia mnunuzi kutumia kwa usahihi na uelewa zaidi na hivyo kuimarisha afya ya mfugo na kuongeza uzalishaji wa wateja.

Dawa ya mbwa na paka yenye kinga ya asili ya viungo kwa afya bora imehifadhiwa na kufungwa vizuri katika kifungashio maalumu, ili isiharibike ihifadhi ubora wake tayari kutumika na wanyama kwa ajili ya kuimarisha viungo vya mifugo na kuboresha afya zao kwa njia salama na asilia.

Dawa ya mifugo ya kuondoa minyoo aina ya "R worm borus" imehifadhiwa na kufungwa vizuri katika kifungashio bora ili kulinda ubora wake. Maelekezo yameandikwa nje ya kifaa iko kumsaidia mfugaji kuitumia kwa usahihi kwa wanyama wajawazito ili kuongeza uzalishaji na kuimarisha afya ya mifugo.

Dawa ya mbwa imehifadhiwa vizuri ndani ya kifungashio imara na kisasa. Ili kulinda ubora wake kuzuia uharibifu, kutokana na hewa au mwanga. Na kuhakikisha usalama wa matumizi kwa wanyama wanao hudumiwa, katika mazingira ya kitaalamu.

Dawa ya kuku imehifadhiwa salama ndani ya chupa safi na kifungashio bora ikiwa na maelekezo yaliyoandikwa nje kwa uwazi ili kumuwezesha mfugaji kuitumia kwa usahihi na kuimarisha afya ya ndege wake, kuongeza uzalishaji wa tija kupitia huduma bora za mifugo.

Dawa ya ndege kama kuku, bata na wengine, imehifadhiwa vizuri katika kifungashio maalum chenye rangi nyeupe. Maelekezo yameandikwa nje ya kifaa hicho, ili kumsaidia mfugaji kuitumia kwa usahihi na kutambaua aina ya mifugo inayostahili, kwa lengo la kuongeza uzalishaji na kuimarisha afya ya mifugo.

Kahawa iliyoiva kwa rangi nyekundu na kijani, imekusanywa kwa mpangilio mzuri kwenye ndoo, magunia na vifungashio. Wakulima wanaiandaa kwa uangalifu, na kuhakikisha ubora kabla ya kuipeleka sokoni kuuzwa, kwa ajili ya kuongeza kipato chenye tija.

Mkulima mmoja mwanaume ndani ya shamba lenye viazi mbatata na miti mingi, amelishika kwa uangalifu zao hilo muhimu la biashara tayari kuliandaa na kulipeleka sokoni kuuzwa, kwa ajili ya kumsaidia kuongeza kipato, kuimarisha maisha yake, na kuchangia maendeleo ya jamii kwa ujumla.

Ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa matawi yamebeba matunda mekundu yaliyokomaa vizuri mkulima anayachunguza kwa uangalifu, kuonyesha utayari wa kuvuna na kuyapeleka sokoni, hali inayoonyesha mchango wa zao hili katika kuongeza kipato na kuongeza uchumi wa kaya na jamii kwa ujumla.

Ndani ya shamba lenye majani mabichi na miti mingi ya kijani kibichi, mihogo imevunwa na kupakiwa kwenye magunia madogo tayari kusafirishwa sokoni kama zao la biashara ili kumsaidia mkulima kuendeleza maisha yake na kuimarisha kipato cha kaya.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya mahindi yalioyosambazwa na kuanikwa vizuri bila zuria, pembeni mwa shamba yenye miti ya mahindi iliokauka hali inayoonyesha utayari wa kuvuna na kuimadhisha huhifadhi wa mazao. Kuongeza thamani ya zao hilo la biashara katika kuinua mapato ya wakulima.

Wakulima wawili wa kiume ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani; wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mazao hayo muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mbogamboga zimestawi vyema ndani ya shamba la kisasa, yenye mitambo na miundombinu inayodhibiti hewa na joto, pilipili hoho zimevunwa kwa uangalifu na kupakiwa kwenye makasha ya plastiki tayari kupelekwa sokoni. Hali inayoonesha hatua muhimu katika kilimo cha mazao ya biashara kwa kuongeza tija, kipato na usalama wa chakula.

Wanaume wawili ndani ya shamba lenye miti mingi ya nyanya zilizojaa matunda safi ya kijani kibichi, umeshikiliwa kwa uangalifu zao hilo muhimu la biashara na kubadilishana maelekezo ya kilimo bora. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamepita katikati ya mistari yakiongeza unyevu kwenye udongo na kuongeza uzalishaji wenye tija.

Zao la kitunguu maji, limestawi vizuri ndani ya shamba lenye udongo mweusi wenye rutuba. Mimea imesimama imara kwa safu zilizopangwa vizuri, ikiashiria uzalishaji wenye tija unaowawezesha wakulima kupata kipato kupitia kilimo hicho cha biashara.

Viazi mbatata vimehifadhiwa kwa uangalifu na kufungwa vizuri kwenye magunia meupe, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara. Vimesimama imara juu ya eneo lenye nyasi fupi, na miti mingi pembezoni, hali inayoonyesha mandhari safi na tulivu yanayompa mkulima matumaini ya mafanikio.

Wakulima wa zao la viazi mbatata wamelivuna kwa uangalifu na kulikusanya kwenye magunia makubwa meupe ambayo wameyafunga vizuri tayari kupakiwa kwenye lori kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Eneo hilo limezungukwa na nyasi fupi za kijani kibichi zikiashiria hali ya hewa safi na mazingira bora ya kilimo chenye tija.

Nyanya zilizoiva kwa rangi nyekundu angavu, zimekusanywa kwa mpangilio mzuri. Mwanamke mmoja amechuchumaa kwa uangalifu, akiweka zao hilo muhimu la biashara kwenye makasha ya plastiki ya kijani, ndoo ndogo hutumika kupimia kwa wateja, huku baiskeli zikiwa zimepaki imara tayari kwa kusafirisha. Pembeni miti mirefu ya kivuli imestawi vizuri, ikionesha hali ya hewa safi na mandhari tulivu kwa biashara.

Ndani ya shamba lenye miti mingi ya nyanya zilizostawi vizuri, miti mirefu imestawi kwa ukubwa, ishara ya hali ya hewa nzuri kwa kilimo, mkulima anavuna kwa uangalifu zao hilo muhimu la biashara, na kuziweka kwenye ndoo safi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuzwa, ili kuongeza kipato na kuimarisha uchumi wa familia yake.

Wakulima ndani ya shamba la viazi, lenye miti mingi na nyasi fupi. Wamevuna na kulikusanya kwa uangalifu zao hilo muhimu la biashara, tayari kulichambua na kulipakiwa ndani ya makasha ya plastiki, ili kulipeleka sokoni kuuzwa, kwa lengo la kuongeza kipato, kupitia kilimo cha biashara.

Mkulima mmoja mwanaume ameinama kwa utulivu ndani ya shamba lenye miti mingi ya nyanya zilzostawi vizuri kwenye mifuko meusi ya plastiki, zimebeba matunda mengi ya rangi nyekundu na kijani. Kwa umakini anachunguza utayari wa zao hilo muhimu kabla ya kulivuna na kulipeleka sokoni kuuza kwa matumizi ya nyumbani na usindikaji wa viwandani.

Mikungu mikubwa ya ndizi zilizokomaa imekatwa kwa uangalifu shambani na kuletwa sokoni, ambapo wauzaji wamezipanga kwa ustadi katika sehemu maalumu tayari kwa biashara, ikiakisi ubora wa mazao na mchango wake katika kukuza kilimo cha biashara.

Migomba inastawi kwa ufanisi mkubwa na kung'aa kwa rangi ya kijani kibichi, imeandaliwa kwa ajili ya biashara, hali itakayo msaidia mkulima kujikwamua kiuchumi na kuongeza kipato kupitia zao hili la thamani, nyasi fupi zimepandwa kwa uzuri pamoja na bustani nzuri za miti na makazi ya watu, zikipendezesha mandhari safi na hali ya hewa tulivu.

Mwanamke mmoja ameshika vizuri mahindi matatu kati ya mengi yaliyokusanywa kwa uangalifu ndani ya fensi ya nyumba, huku eneo hilo likiwa safi na tulivu, kwa mbali miti mirefu imestawi vizuri ikiashiria hali ya hewa safi, mazingira bora kwa kilimo chenye tija ya biashara kinachompatia mkulima kipato chenye faida.

Wakulima ndani ya shamba la viazi mbatata wanavuna kwa uangalifu kwa kutumia majembe, na kulikusanya zao hilo muhimu la biashara, tayari kulipeleka sokoni. Pembezoni; mazao, nyasi, na miti ya kijani kibichi, imesitawi vizuri, ikiashiria hali ya hewa safi, na mandhari tulivu kwa kilimo chenye tija.

Mkulima mmoja wa kiume ndani ya shamba lenye miti mingi ya maparachichi yenye matunda yaliyoandaliwa vizuri kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni. Hatua inayolenga kuongeza tija na kuimarisha uchumi wa wakulima pamoja na ustawi wa jamii kwa ujumla

Wakulima walimekusanya zao la kahawa, wakilichambua kwa uangarifu zao hilo la biashara na kuweka kwenye na mabeseni makubwa tayari kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa, ili kuongeza kipato cha kujikimu na familia zao

Zao la mahindi limeanikwa vizuri juu ya kapeti katika eneo lenye nyasi fupi na miti mirefu. Mtu mmoja amebeba gunia ililojazwa mahindi hali inayoonyesha jitihada za mkulima katika kuhifadhi na kuandaa mazao kwa ajili ya kuuzwa sokoni, ili kuongeza kipato na kuiarisha maisha ya jamii.

Miti mingi ya nyanya imestawi vizuri ndani ya magunia makubwa meupe yaliyojaa udongo wenye rutuba, kila mche umejaa nyanya nyingi zenye rangi nyekundu na kijani zilizokomaa na kung’aa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara ili kuongeza kipato cha mkulima.

Katika shamba la viazimbatata, wakulima wawili wa kiume wanatumia jembe kuvuna mazao kwa uangalifu. Mwanamke mmoja kachuchumaa akiwa ameshika viazi viwili vikubwa mkononi, na kutazama mbele akionesha ustawii wa hali ya juu wa zao hili la biashara linalosaidia kuongeza kipato. Linalochangia kuongeza kipato, kuimarisha na kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa ngazi ya kaya.

Mkulima mmoja mwanaume ndani ya shamba la matikiti maji, lililo sheheni rangi ya kijani kibichi amekata kipande cha tunda kwa umakini ili kuangalia ukomavu, huku mengine yakiwa tyari ameyakusanya kwa uangaliafu kabla ajayapeleka sokoni kuuzwa, hatua muhimu ya kuongeza kipato kupitia kilimo safi cha biashara.

Migomba mingi ya ndizi imestawi vyema ndani ya shamba imejaa rangi ya kijani kibichi, imebeba mikungu yenye uzito inayo tarajiwa kuvunwa baada ya kufikia ukomavu, kisha kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara mazao na kuongeza kipato cha mkulima.

Katika shamba la vitunguu lenye mimea mingine kama mahindi na miti mirefu iliyostawi vizuri. Wakulima wanavuna vitunguu kwa uangalifu mkubwa na kuviweka kwenye mifuko maalumu yenye matundu ya kupitisha hewa ili kuzuia uharibifu wa zao hilo muhimu la biashara. Linaadaliwa kwa ufanisi tayari kusafirishwa sokoni likiwa na mchango mkubwa katika kukuza kipato na kuhimarisha usalama wa chakula.

Ndani ya shamba lenye miti mingi ya nyanya, mimea imestawi vizuri na kubeba matunda mengi yenye kung'aa kwa rangi nyekundu na kijani kibichi yakimuwezesha mkulima kuongeza kipato kupitia mauzo ya mazao ya biashara sokoni.

Mwanaume mmoja ndani ya shamba lenye miti mirefu na nyasi fupi la kijani kibichi, amekusanya zao la pilipili hoho na kuliweka vizuri ndani ya magunia huku akishika pilipili hoho tatu mkononi kwa ustadi kuonesha utayari wa kuzipeleka sokoni kwa ajili ya biashara, ili kuongeza kipato chake na kuimarisha maisha yake ya kila siku.

Matunda mengi ya parachichi yamehifadhiwa vizuri ndani ya makasha ya plastiki ya bluu ikiwa yamepangwa kwa uangalifu tayari kwa usafirishwaji kupelekwa sokoni kuuzwa. Huku watu mbalimbali wamesimama katika eneo hilo wakifatilia zoezi hilo muhimu. Mandhari imezungukwa na miti mirefu yenye kivuli ikiashiria mazingira safi na utulivu kwa kilimo chenye tija.

Ndani ya ghala la kuhifadhia nafaka, mahindi yamening'inizwa vizuri kwa ajili ya kukauka, huku nje watu mbalimbali wakiyapukuchua na kuyaandaa kwa uangalifu kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kuuzwa, ili kuongeza kipato cha kaya na kuchangia uchumi wa kilimo cha biashara.

Ndani ya shamba lililoandaliwa kwa ufanisi, viazi vitamu vimevunwa na kupangwa vizuri kwenye makasha ya plastiki ya rangi nyekundu, kijani na bluu. Wanaume wawili wanaviandaa kwa umakini kabla ya kuvipeleka sokoni kwa ajili ya biashara, ili kuongeza kipato na kuboresha maisha ya wakulima.

Mkulima mmoja mwanamke amesimama kwa umakini ndani ya shamba lenye miti mingi ya makalakala, anaangalia kwa uangalifu na utulivu zao hilo muhimu la biashara ili kutathmini utayari wa kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa sokoni kuuzwa kwa matumizi ya chakula na usindikaji wa juisi, hali inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kuongeza kipato chake.

Mti wa matunda yaliyokomaa kwa wingi, yamesheheni rangi angavu za nyekundu, kijani, na njano; ishara ya mavuno bora ya biashara. Mazao hayo ya thamani yanaonyesha fursa kubwa ya kipato kwa mkulima katika kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima ndani ya shamba la viazi mbatata wanavuna kwa uangalifu zao hilo muhimu la biashara kwa kutumia majembe, na kung'oa kwa mkono, wakiliweka kwenye ndoo tayari kusafirishwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Katika mazingira safi ya kilimo cha biashara, matunda ya zao la kahawa yenye rangi nyekundu na kijani, yamekusanywa kwa uangalifu juu ya kapeti. Wakulima wanaendelea kuyachambua na kuyasafisha kwa umakini mkubwa, kisha kuyaweka kwenye magunia meupe na mabeseni makubwa, tayari kwa hatua za uchakataji, ili kuhakikisha ubora na thamani ya zao hilo muhimu, katika soko la ndani na nje.

Mwanamke mmoja, ndani ya kahawa zilizovunwa na kukusanywa kwa ustadi, ameshika koleo linalomsaidia kuchambua na kuweka kahawa kwenye magunia makubwa, meupe, tayari kuzipeleka sokoni kwa ajili ya usindikaji viwandani. Hivyo kuongeza kipato na uzalishaji kupitia zao hili muhimu.

Bustani za maua na mbogamboga, zimestawi vizuri kwa wingi shambani kwa ajili ya biashara. Miti mingi imesimama imara na kushamiri rangi ya kijani kibichi, ikiashiria hali ya hewa safi na mandhari tulivu yanayochochea kilimo chenye tija.

Mikungu mikubwa ya ndizi imesimama imara kwenye miti yake yenye majani yenye afya, ikionyesha ukomavu uliotimia, tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kama zao muhimu la biashara, linalochangia kipato cha wakulima.

Miti mingi ya pilipili, imestawi vizuri katika magunia meupe yenye udongo wenye rutuba. Ikiwa katika mpangilio mzuri imebeba matunda yaliyoiva ya rangi nyekundu, manjano, na kijani. Huku mipira meusi ikipitisha maji moja kwa moja kwenye udongo ikiashiria utayari wa kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa matumizi bora ya chakula na kuongeza kipato kupitia zao hilo muhimu la biashara.

Wakulima wanne ndani ya shamba la miti ya parachichi iliyobeba matunda yaliyokomaa vuzuri, wamevalia sare zao madhubuti wanavuna kwa uangalifu zao hilo muhimu na kuliweka ndani ya makasha ya plastiki tayari kupeleka sokoni kwa ajili ya biashara na chakula. Miti na nyasi nyingi zilizosambaa vizuri zinazidi kuongeza mvuto na kuonyesha hali ya hewa safi kwa kilimo chenye tija.

Wanaume wawili ndani ya shamba, wamevuna viazi vitamu kwa uangalifu, na kuviweka kwenye makasha ya plastiki, ya rangi nyekundu, kijani na bluu. Ishara ya utayari wa kuvipeleka sokoni, kwa ajili ya matumizi ya chakula, na kuinua kipato kupitia kilimo bora na endelevu.

Miti mingi ya zao la pilipili imestawi kwa mpangilio mzuri katika mistari na makundi, imebeba matunda yaliyoiva kwa rangi nyekundu na manjano. Mabomba meusi yamepita katikati ya shamba kusaidia umwagiliaji na kuongeza unyevu kwenye udongo, hivo kukuza uzalishaji wenye tija.

Zao la vitunguu limesitawi vizuri shambani. Limepangwa kwa mpangilio mzuri katika mistari. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamepita katikati yakisambaza maji na kuhifadhi unyevu. Hali inayoonyesha juhudi za wakulima katika kutumia teknolojia kuongeza uzalishaji, na kulinda ubora wa mazao.

Wakulima ndani ya shamba lenye miti mingi ya mahindi yaliyokauka, wanavuna na kukusanya zao hilo muhimu tayari kwa matumizi ya chakula majumbani na kuuza sokoni ilikuimarisha kipato cha kuwakidhi.

Migomba imeoteshwa kwa ustadi kwenye magunia meupe na imestawi vizuri, huku nyasi zilizokatwa zikiwa zimekauka na nyingine fupi zikitanda kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria hali ya hewa safi na bora kwa ustawi wa zao la ndizi kwa wakulima.

Miti ya parachichi, imestawi kwa ustawi wa kuvutia ndani ya shamba safi lililopangwa kwa mistari sawia. Mabomba meusi ya umwagiliaji yanaendelea kupitisha maji kwa ufanisi, jambo linalochochea uzalishaji wa tija kwa mkulima wa kisasa.

Wakulima ndani ya bustani nzuri za mbogamboga, zilizostawi kwa wingi na kung'aa kwa rangi ya kijani kibichi, Wanafanya shughuli mbalimbali za uvunaji na usafi wa mazao pembezoni mwa soko na makazi ya watu, ikiashiria jitihada zao katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula bora na cha kutosha.

Mwanaume mmoja ndani ya shamba la tikiti maji, lililong'aa kwa kijani kibichi, amevuna na kukusanya kwa ufanisi mazao hayo ya biashara, akiwa amekata kipande kimoja cha tikiti, kuonyesha ukomavu na ubora wa matunda hayo, tayari kuyapeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Ndani ya shamba lenye miti mingi ya nyanya, iliyooteshwa kwenye mifuko meusi ya plastiki. Mimea imestawi vizuri na kubeba matunda mengi yenye rangi nyekundu na kijani, ambapo mkulima anaangalia kwa uangalifu kuamua utayari wa kuvuna kwa matumizi ya chakula na biashara.

Katapila kubwa limesimama imara kandokando ya barabara, likiwa na wanaume wawili waliolivaa kwa usalama tayari kwa kuanza maandalizi ya kilimo kikubwa cha kisasa, hali inayoonyesha hatua muhimu katika matumizi ya mashine bora za kilimo chenye tija.

Mimea ya mbogamboga imestawi vizuri ndani ya jengo lenye mashine na mitambo ya kisasa, inayopitisha hewa kudhibiti joto pamoja na kuhifadhi maji yenye rutuba, yakipeleka virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi na kuchochea ustawi wa hali ya juu, huku taa zikimulika kwa wingi zikionyesha matumizi bora ya miundo mbinu ya kilimo cha kisasa.

Mtu mmoja anaonekana kuwa imara mbele ya usukani wa trekta ndani ya shamba lenye nyasi ndefu na miti mirefu akiongoza kwa umakini jitihada za maandalizi ya shamba kwa kilimo cha kisasa akitifua aridhi na kuifanya iwe laini, huku mwingine akiwa amesimama pembeni akishuhudia zoezi zima kwa umakini ikionyesha ushirikiano na ufanisi na matumizi ya mashine ya kilimo.

Ndani ya jengo la kilimo cha kisasa mitambo mbalimbali na mashine vinasaidia katika kusambaza virutubisho kwenye mimea na kudhibiti joto ilikuimarisha ustawi wa mazao taa nyingi juu ya dari zinawaka kwa mwanga wa kutosha, zikionyesha mazingira wezeshi kwa ukuaji wa mimea hali inayoashiria maendeleo ya kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Trekta la kisasa linakata nyasi kwa usadi ndani ya shamba kubwa lenye nyasi fupi za kijani kibichi zilizostawi vizuri zikiashiria hali ya hela safi na tulivu kwa mimea, ikiwa ni hatua muhimu ya maandalizi ya kilimo cha kisasa chenye ufanisi na tija kwa matumizi bora ya mashine za kilimo.

Mimea inastawi vizuri katika vifaa vya kuoteshea, ndani ya jengo lenye mashine na mitambo mbalimbali inayodhibiti hali ya hewa ya joto na unyevu, ili kuhakikisha ukuaji bora na uzalishaji wa mazao wenye ubora wa hali ya juu.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayotifuatifua ardhi, ndani ya shamba lenye uzio. Ikilainisha udongo kwa maandalizi ya kilimo cha kisasa, mbele ya nyumba ya mkulima. Mbogamboga zimestawi vizuri, pipa la maji la kijani limesimama imara, likihifadhi maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea.

Mimea inastawi vizuri na kwa wingi ndani ya jengo la kisasa lenye masine na mitambo maalumu inayopitisha hewa na kudhibiti joto kwenye mimea. Mtu mmoja aliyevalia koti jeupe, glovu na barakoa; amechuchumaa kwa utulivu akirekebisha mitambo hiyo kwa uangalifu ili kuongeza tija na kuendeleza kilimo cha kisasa chenye uzalishaji endelevu.

Mkulima mmoja anadhibiti mashine ya kisasa inayokata nyasi kwa ustadi mkubwa ndani ya shamba, kama sehemu ya maandalizi ya kilimo, hali inayoonyesha matumizi ya teknolojia kuboresha uzalishaji, kurahisisha kazi nakuongeza ufanisi katika shughuli za kilimo.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayofanya kazi kwa ufanisi mkubwa ndani ya shamba, ikitifuatifua ardhi na kufanya iwe laini kwa maandalizi ya kilimo cha kisasa. Kwa mbali nyasi fupi na miti mirefu imestawi vizuri, ikinawili kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria hali ya hewa safi na mandhari tulivu kwa udhalishaji wenye tija.

Wanaume wawili ndani ya shamba mmoja anaendesha trekta linalokata nyasi na kutifua ardhi huifanya iwe laini kwaajili ya maandalizi ya kilimo. Pembezoni mahindi yamestawi vizuri ishara ya hali ya hewa safi na tulivu inayofaa kwa kilimo chenye tija.

Mashine ya kisasa imesimama imara ndani ya shamba lenye nyasi fupi na maua yaliyoota, likiwa tayari kukata nyasi, kutifua tifua na kulainisha ardhi kwa ufanisi mkubwa kwa ajili ya maandalizi ya kilimo cha kisasa chenye tija na chenye kuzingatia ubora wa uzalishaji.

Mimea mingi imestawi kwa afya ndani ya shamba la kisasa lililojengwa kwa mashine na mitambo maalumu inayopitisha hewa, safi, maji, virutubisho na kudhibiti joto kwa ufanisi. Mwanume mmoja amepanda juu ya mitambo hiyo kwa ajili ya ukaguzi wa mfumo wa kiufundi. Mazingira yanaonyesha maendeleo makubwa ya kilimo cha kiteknolojia.

Trekta la kisasa ndani ya shamba linatifuatifua na kulainisha udongo kwa ufanisi mkubwa, linaandaa mazingira bora kwa ajili ya kilimo cha kisasa chenye tija, likionesha matumizi sahihi ya mashine katika shughuli za kilimo.

Mimea inastawi vizuri na kwa wingi ndani ya jengo lenye mashine na mitambo ya kisasa inayosaidia kudhibiti joto, unyevu na mwanga huku ikirahisisha usambazaji wa virutubisho, hali inayoboresha kasi ya ukuaji na kuongeza uzalishaji wa mazao kwa ufanisi mkubwa.

Zao la mbogamboa aina ya spinachi, linastawi kwa wingi katika vifaa maalumu vinavyohifadhi rutuba, ndani ya jengo lenye mashine na mitambo ya kisasa inayodhibiti joto na kusambaza virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi, ili kuongeza uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha kisasa.

Ndani ya shamba kubwa lenye nyasi nyingi, trekta la kisasa la kilimo linakata nyasi kwa utulivu ili kutifuatifua ardhi kwa ufanisi kuiandaa kuwa laini na tayari kwa upandaji. Hali inayoonyesha hatua muhimu katika matumizi ya mashine za kisasa za kilimo zenye tija kwa mkulima.

Ndani ya shamba lenye mimea ya mbogamboga iliyostawi vizuri, mkulima anatifua ardhi kwa kutumia mashine ya kisasa ya kilimo, ili kuifanya iwe laini na rahisi kupandwa kumrahisishia yeye kufanya kazi kwa urahisi, kuokoa muda na kuongeza ufanisi katika uzalishaji wa mazao bora.

Mimea inastawi vizuri ndani ya jengo lenye mitambo na mashine za kisasa, zinazosaidia kusambaza hewa, maji na virutubisho kwa usahihi. Hali inayoonesha matumizi ya teknolojia ya kilimo kupitia mashine bora zenye kuongeza uzalishaji.

Mwanaume mmoja anaendesha trekta kwa ustadi, likisaidia kutifuatifua ardhi na kuifanya iwe laini kwa maandalizi ya kilimo cha kisasa chenye tija. Mimea mbalimbali na miti imeota pembezoni ikiashiria hali ya hewa safi na mazingira rafiki kwa shughuli za kilimo cha kisasa.

Mashine ya kisasa ya kilimo inafanya kazi ndani ya shamba lenye mimea ya mbogamboga iliyostawi vizuri, inatifuatifua ardhi na kuondoa nyasi zinazooteana, ili kuimarisha ukuaji salama wa mazao na kuongeza tija kupitia matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha biashara.

Ndani ya jengo lenye mashine na mitambo ya kisasa, inayothibiti unyevu na kusambaza maji kwenye udongo kwa ustadi mkubwa, mimea inastawi kwa hali ya juu imepandwa kwa usahihi kwa kutumia tekinolojia bunifu, ya kilimo cha kisasa.

Matrekta mawili yamesimama imara ndani ya shamba kubwa yakitifulia ardhi kwa ufanisi kuiandaa kwa kilimo cha kisasa chenye tija. Miti mirefu yenye kijani kibichi imestawi kwa wingi ikiweka mandhari safi tulivu na yenye hewa safi inayofaa kwa uzalishaji bora wa mazao kupitia teknologia ya kisasa ya kilimo.

Samaki wanaelea kwa utulivu ndani ya maji safi kwenye bwawa la kisasa wanaafya nzuri na nguvu za kutosha, hali inayoonyesha mazingira mazuri ya ufugaji, usafi wa hali ya juu na uangalizi mzuri unaochangia ukuaji na uzalishaji wenye tija.

Samaki wanaelea kwa utulivu, ndani ya maji ya bluu yaliyohifadhiwa vizuri. Wana muonekano wenye afya nzuri na uchangamfu, ikiashiria mazingira bora ya ufugaji wa kisasa wa samaki, unaolenga uzalishaji wenye tija na endelevu.

Mwanaume mmoja amesimama kando ya bwawa lenye samaki, akiweka wavu juu ya maji kwa umakini ili kuzuia uharibifu unaoweza kusababishwa na wanyama na kudhibiti utupaji taka hovyo. Nyasi fupi pamoja na miti mirefu imestawi vizuri na kushamiri rangi ya kijani kibichi imezunguka eneo hilo, ikiashiria mandhari safi na tulivu yenye mazingira bora kwa kilimo cha ufugaji wa samaki.

Bwawa la maji safi limefunikwa kwa wavu wa bluu ili kuzuia uchafuzi wa wanyama waharibifu, ambapo nyasi zimetanda na miti mirefu imestawi vizuri pembezoni, ikiashiria hali ya hewa safi tulivu na inayofaa kabisa kwa zoezi endelevu la ufugaji wa samaki.

Ndege pori ameketi kwa utulivu juu ya jiwe ndani ya mbuga ya wanyama pori, anatazama mbele kwa makini akionekana kuchunguza mazingira ya asili yenye utulivu, uoto wa kijani na maisha ya porini yaliyojaa mvuto wa kipekee.

Samaki wanaelea kwa utulivu ndani ya bwawa la kisasa, lenye kuta la bluu, likiwa na maji safi na tulivu. Hali inayoonesha mazingira bora ya ufugaji wa samaki, yanayochochea uzalishaji wenye tija katika ufugaji wa kisasa wa samaki.

Bwawa la maji limezungukwa na mawe na nyasi zilizoota pembezoni katikati ya eneo lenye miti mingi, ndege amesimama karibu na kaa ametulia juu ya jiwe pembeni ya bwawa hilo, hali inayoashiria mandhari isiyo salama wala rafiki kwa ufugaji na uvuaji wa samaki kutokana na uwepo wa wanyama wanaoweza kuadhili mazalia ya samaki.

Samaki wanaelea kwa utulivu na uchangamfu mkubwa ndani ya maji safi yanayong'aa, ambapo ndani yake kuna mawe makubwa na madogo madogo meupe; yakichangia mazingira bora na salama ya ufugaji wa kisasa wa samaki.

Bwawa la maji safi lililojengwa kwa mstari ndani ya mabomba maalumu limezungukwa na miti mirefu iliyo stawi vyema, ikinawiri kwa rangi ya kijani kijani kibichi ikiashirira hali ya hewa safi na madhari tulivu inayofaa kwa ajili ya ufugaji endelevu wa samaki.

Nje ya duka nafaka mbalimbali kama mahindi, maharagwe, mihogo iliyokaushwa, ulezi na nyinginezo, zimepangwa kwa mpangilio unaoeleweka tayari kwa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji chakula bora kwa matumizi ya kila siku, hali inayoakisi umuhimu wa mazao ya chakula katika lishe na usalama wa chakula.

Shamba la zao la mahindi, limejaa mimea iliyostawi kwa wingi na kukauka vizuri yakiwa tayari kwa uvunaji na matumizi bora ya chakula. Hatua muhimu inayochangia uhakika wa lishe na usalama wa chakula kwa jamii.

Katikati ya miti mirefu na uoto wa asili uliochangamka. Maji safi yanatiririka kwa utulivu juu ya mawe ya asili, yakitoa sauti ya kuvutia na kuashiria uzuri wa mazingira ya misitu, yanayochangia ikolojia endelevu.

Mkulima mmoja mwanaume amesimama kwa utulivu ikiwa ameshika kifaa asilia cha kijani cha kumwagilia maji akimwagilia miche mingi iliyo oteshwa na kustawi kwa wingi, ikimea kwa rangi ya kijani kibichi, pembezoni bustani za maua na miti mirefu imestawi vizuri ikiashiria hali ya hewa safi mazingira bora kwa uzalishaji endelevu wa misitu.

Bwala la maji limewekwa kwa utulivu, limezungukwa na nyasi nyingi na miti mirefu ya kijani kibichi inayotanda kila upande kwa mandhari ya kuvutia, ikiashiria mazingira ya asili yenye afya bora kwa misitu na ekolojia endelevu.

Miti mingi imestawi kwa wingi katika eneo la misitu. Inatoa mandhari ya kijani kibichi, inasaidia kuhifadhi mazingira, kuzuia mmomonyoko wa ardhi na kuimarisha mzunguko wa hewa safi, katika mfumo wa Ikolojia.

Mbwa mmoja amesimama imara katikati ya miti mingi iliyostawi kwa wingi katika eneo la misitu, ambapo majani na mazingira tulivu vinaonyesha uhai na uzuri wa uoto wa asili.

Mwanaume mmoja ndani ya kitalu, kilichopangwa kwa mpangilo, chenye miche mingi ya miti iliyooteshwa ndani ya mifuko myeusi ya plastiki, hali inayoashiria utunzaji wa mazingira, maandalizi ya upandaji miti na juhudi za kuimarisha misitu kwa maendeleo endelevu.

Mimea ya mbogamboga, imestawi kwa wingi ndani ya vifaa maalumu vya kilimo cha kisasa, ambapo mabomba yanahifadhi maji na kuthibiti joto; huku virutubisho vikielekezwa moja kwa moja kwenye mizizi, ili kuongeza ustawi wa hali ya juu, na kwa mbali miti mirefu imesimama imara, ikiashiria hali ya hewa safi na tulivu inayofaa kwa ukuaji wa mimea.

Mizizi ya mimea inastawi kwa kasi ndani ya kifaa maalumu chenye maji yenye rutuba, joto linadhibitiwa kwa ufanisi ilikuimarisha ukuaji na kuongeza uzalishaji wenye tija zaidi, kupitia kilimo cha kisasa cha maji kisichotumia udongo.

Mimea ya mbogamboga imestawi vizuri, ndani ya kifaa cheupe kinachohifadhi maji yenye rutuba na kuthibiti joto. Kikisambaza virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ili kuongeza ustawi na uzalishaji wenye tija, kupitia kilimo cha kisasa cha maji kisichotumia tumia udongo.

Mwanaume mmoja, kasimama imara ndani ya shamba lenye mitambo na miundo mbinu ya kisasa. Mimea inastawi vizuri kwenye vifaa maalumu vyeupe, vinavyohifadhi maji yenye rotuba na kupeleka virutubishi moja kwa moja kwenye mizizi, hali inayochangia uzalishaji bora wa kilimo cha kisasa cha maji kisichotumia udongo.

Mimea inastawi vizuri ndani ya vifaa maalumu vya kisasa vyenye mitambo inayodhibiti joto na kupitisha hewa safi, huku maji yenye rutuba ya kihifadhiwa na kusambazwa moja kwa moja hadi kwenye mizizi kwa njia ya mabomba ili kuongeza ustawi, kasi ya ukuaji na uzalishaji bora kupitia kilimo cha kisasa cha maji kisichotumia udongo.

Mimea inastawi vizuri ndani ya vifaa vyeupe vya kisasa, vinavyohifadhi maji yenye rutuba huku mitambo maalumu ikidhibiti joto na kupeleka virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi, hatua inayochochea uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha maji kisichotumia udongo.

Mimea inastawi vizuri ndani ya vifaa maalumu vya kisasa, vyenye mitambo na mashine zinazohifadhi maji na kudhibiti joto. Rutuba inasambazwa moja kwa moja kwenye kila mmea; mfumo unaoongeza tija, kuokoa rasilimali na kuimarisha uzalishaji endelevu wa kilimo bila kutumia udongo.

Mimea inastawi vizuri ndani ya vifaa maalum vya kuhifadhia maji na kudhibiti joto, ambavo husambaza virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Hivyo kuongeza uzalishaji na ustawi wa hali ya juu, kupitia teknolojia ya kisasa ya kilimo cha maji kisichotumia udongo.

Mimea inastawi vyema ndani ya vifaa vinavyohifadhi maji yenye rutuba na kuzibiti joto vinavyopeleka virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi hivyo kuongeza ustadi na uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha kisasa cha maji kisicho tumia udongo.

Mimea inastawi vizuri ndani ya vifaa maalum vyeupe, vilivyo unganishwa na mabomba na mitambo ya kisasa inayohifadhi maji yenye rutuba kudhibiti joto na kusafirisha virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ilikuongeza uzalishaji bila kutumia udongo kupitia teknolojia ya kilimo cha maji.

Mimea inastawi kwa kasi, ndani ya vifaa maalumu vinavyohifadhi maji yenye rutuba. Ikidhibitiwa kwa joto maalumu, huku virutubisho vikipelekwa moja kwa moja kwenye mizizi. Hali inayoashiria mbinu ya kisasa ya kilimo cha maji, isiyohitaji udongo, inayo ongeza tija na uzalishaji wa chakula bora.

Mimea inasitawi vizuri ndani ya vifaa maalumu vyenye mitambo inayopitisha hewa kudhibiti joto na kuhifadhi maji yenye rutuba, vinavyopeleka virutubisho mojakwamoja kwa kila mmea, hali inayoongeza uzalishaji na kuboresha ubora wa mazao katika kilimo cha maji kisichotumia udongo.

Mimea inastawi kwa kasi ndani ya vifaa vya kisasa, vinavyohifadhi maji yenye rutuba, kudhibiti joto na kusambaza virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi, hali inayoongeza uzalishaji kwa tija, kupitia kilimo cha kisasa cha maji kisichotumia udongo.

Mimea ya zao la kabichi imestawi kwa uimara ndani ya vifaa vinavyohifadhi maji yenye rutuba kwa kudhibiti joto. Virutubisho vinapelekwa moja kwa moja kwenye mizuri ya mimea ili kusaidia ustawi wa haraka kuongeza mavuno na kuimarisha ubora wa mazao kwa kutumia teknolojia ya kilimo cha maji kisichotumia udongo.

Mimea imestawi vizuri ndani ya vifaa vyeupe vinavyo hifadhi maji yenye rutuba na kudhibiti joto, vinavyo peleka virutubishi moja kwa moja kwenye mizizi, hivyo kuongeza ustawi na uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha kisasa cha maji kisicho tumia udongo. Kwa mbali miti mingi imestawi na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria hali ya hewa safi na bora kwa mazao.

Mimea inastawi kwa ufanisi mkubwa ndani ya vifaa vya kisasa vinavyohifadhi maji yenye rutuba na kudhibiti joto, virutubisho vinapelekwa mojakwamoja kwenye mizizi kupitia mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji kisichotumia udongo, unaochochea ukuaji wa haraka na ustawi wa hali ya juu ikiwa na tija kwa wakulima wa kisasa.

Mimea inastawi vizuri ndani ya vifaa maalumu vinavyohifadhi maji yenye rutuba na kudhibito joto. Huku vikipeleka virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi, hatua muhimu inayoongeza uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha kisasa cha maji kisichotumia udongo.

Ndani ya shamba lililopandwa miti mingi ya nyanya iliyopangiliwa kwa njia ya asili. Mimea imestawi vizuri na matunda safi kwa wingi, mkulima anakata nyasi kwa utulivu na uangalifu ili kudumisha usafi na kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Mashine ya kisasa ndani ya shamba kubwa lenye nyasi za kijani kibichi zilizostawi vizuri, inakata mistari kwa ustadi na kuacha mpangilio wa kuvutia wa mazao hali inayoakisi maendeleo ya kilimo cha viwanda chenye tija na ufanisi mkubwa.

Mimea inastawi vizuri ndani ya jengo la kisasa lenye mitambo na miundombinu maalumu ya kudhibiti hewa, joto na unyevu, ikihifadhi mazingira bora ya ukuaji kwa uzalishaji wenye tija katika kilimo cha viwandani.

Mimea ya mbogamboga imestawi vizuri katika shamba, lenye mitambo ya kisasa na miundombinu ya kumwagilia na kusambaza virutubisho, mkulima ameinama kwa uangalifu akisia mbegu, na kuendelea na maandalizi ya kuongeza uzalishaji wa kilimo cha kibiashara.

Nyanya safi zimewekwa kwenye kifaa maalum cha usindikaji ndani ya kiwanda, ambapo zinaandaliwa kwa makini kwaajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali. Huku mashine za kisasa zikichangia kuongeza ufanisi na ubora katika mchakato ya kilimo cha kibiashara.

Mimea inastawi kwa mpangilio mzuri katika mistari ndani ya jengo la kisasa lenye mitambo maalumu na miundombinu ya kisasa inayodhibiti joto, kupitisha hewa na kusambaza virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Hali inayochochea uzalishaji wa hali ya juu na kuimarisha maendeleo ya kilimo cha viwanda.

Watu mbalimbali wamevalia sare zao nadhifu ndani ya jengo la kiwanda chenye mashine na mitambo ya kisasa, wakishirikiana kwa ufanisi kuandaa na kusindika mbogamboga safi kwa ajili ya matumizi ya majumbani na biashara, taa za kiwandani zinamulika mandhari yote, zikiakisi mazingira salama na yenye tija kwa kilimo cha kisasa cha kibiashara.

Vitunguu maji vimekusanywa kwa wingi shambani, mkulima anatumia ungo wa kupepetea, kuvichambua na kuviweka kwenye magunia, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara, hali inayoonyesha maendeleo makubwa ya zao hilo katika kilimo cha kibiashara.

Vifaranga wengi wanachezacheza kwa utulivu ndani ya jengo la kisasa, lililojaa mitambo mbalimbali ya kulishia, kupatia joto na kusambaza hewa safi. Miundombinu yote, inahakikisha mazingira bora ya makuzi kwa uzalishaji wa kiwango kikubwa, na wenye tija.

Ng'ombe wengi wenye afya nzuri na muonekano mzuri, wamehifadhiwa ndani ya banda la kisasa lenye miundombinu inayopitisha hewa na kudhibiti joto, wakifuga kwa ustadi ili kuongeza uzalishaji wa nyama na maziwa kwa matumizi ya biashara na chakula.

Ndani ya shamba kubwa la mananasi, mimea imestawi kwa wingi katika mistari iliyopangwa kwa ustadi. Matunda yana afya bora, na muonekano safi wa kuvutia. Yakiashiria hali ya hewa safi inayochochea vilimo vya kisasa venye tija kwa uzalishaji wa kiwango cha viwandani.

Trekta la kilimo ndani ya shamba lenye nyasi fupi zinazokauka na kuchipua pamoja na miti mingi iliyostawi vizuri imesimama imara, tayari kwa maandalizi ya shamba kwa kukata na kung’oa miti ili kutifuatifua ardhi na kuifanya iwe laini kwaajili ya maandalizi ya kilimo cha kisasa. Milima inaonekana kwa mbali, ikiashiria hali ya hewa safi na tulivu kwa kilimo chenye tija.

Mimea ya "strawberry" imestawi kwa wingi na kuzaa matunda safi yenye rangi nyekundu na kijani ndani ya vifaa vya kisasa, vinavyo hifadhi maji yenye rutuba na kudhibiti joto. Hali inayosaidia kukuza kwa ufanisi, kuimarisha ubora wa zao hilo muhimu na kuongeza tija katika kilimo cha kibiashara.

Ndani ya shamba kubwa la mahindi, mimea imestawi kwa wingi katika mistari iliyopangwa kwa ustadi, inarangi ya kijani kibichi inayovutia vizuri. Mandhari inayoashiria hali ya hewa safi na mazingira bora yanayochochea kilimo cha kisasa chenye tija kwa uzalishaji wa kiwango cha juu.

Trekta la kilimo, linaendelea na kazi ndani ya shamba likiwa na nyasi nyingi ndefu zilizokauka, likiendesha kwa ustadi na nguvu, huku mtu mmoja akiwa mbele ya usukani na mwingine pembeni akifuatilia kwa umakini jitihada za maandalizi ya shamba la kilimo cha kisasa, kwa mbali miti mirefu imesimama imara, ikiashiria hali ya hewa safi na mazingira bora ya uzalishaji.

Miti mingi ya nyanya imesimama kwa mpangilio mzuri. imebeba matunda mengi ya kijani na nyekundu. ambapo kila mti umezungushwa nyasi kavu kwaajili ya kuhifadhi unyevu na kuzuia magugu. hali inayoonyesha mbinu bora ya kilimo cha kisasa chenye tija ya kibiashara.

Kuku wengi wenye afya na muonekano mzuri wamesimama kwa utulivu na wengine wanapata chakula ndani ya banda la kisasa. Hali inayoonyesha usitawi wa ufugaji wa kitaalamu, unaoongeza uzalishaji na kuimarisha usalama wa chakula na maendeleo ya kilimo cha kibiashara.

Kuku wengi weupe wasafi na wenye afya nzuri wamehifadhiwa ndani ya jengo la kisasa lenye mitambo na miundombinu mbalimbali ya kupitisha hewa, pamoja na vifaa vya kuhifadhia chakula na maji. Hali inayoonesha uangalizi wa hali ya juu kwa ajili ya uzalishaji bora na kuimarisha usalama wa chakula na tija ya ufugaji wa kisasa.

Ndani ya shamba kubwa la miti mingi ya mahindi, mazao yamestawi kwa wingi na kuimarika kwa afya bora yaliyosheheni rangi ya kijani kibichi. Miti inazidi kuchanua pembezoni, ikiashiria hali ya hewa safi na mazingira bora kwa kilimo cha kisasa cha viwanda, chenye tija, ustawi na uzalishaji wa hali ya juu.

Zao la kabichi, limestawi vizuri shambani, limepandwa kwa mpangilio thabiti katika mistari safi yenye utaratibu, likionyesha uzalishaji wa kisasa na wenye tija kubwa katika kilimo cha viwanda.

Kuku wengi weupe wasafi na wenye afya njema wamehifadhiwa ndani ya jengo la kisasa lililo na mitambo maalumu ya kupitisha hewa safi, kudhibiti joto na kuhifadhi maji na chakula, hali inayowawezesha kustawi kwa wingi na kuongeza uzalishaji bora na wa kisasa.

Mimea ya mboga mboga imestawi kwa wingi ndani ya shamba, lenye mitambo na miundombinu ya kisasa inayopitisha hewa kudhibiti joto, na kusambaza virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi hali inayoonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kibiashara chenye tija.

Mabomba meusi yamepita katikati ya shamba lililoandaliwa kwa ustadi. Yanamwagilia maji na kuongeza unyevu kwenye udongo huku pembezoni miche ya machungwa na limau imestawi kwa wingi ikishamiri kwa kijani kibichi. Hali inayoakisi hewa safi, mazingira tulivu na kilimo chenye tija kupitia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Mimea inastawi vizuri shambani, huku mabomba ya umwagiliaji yaliyoenea katikati mashimo yana mipira maalumu inayosambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi, mfumo unaoimarisha uzalishaji, kuokoa muda na kuongeza tija katika kilimo cha kisasa.

Mimea inayostawi vizuri ndani ya shamba lililo na mpangilio mzuri. Mabomba meusi yamepita katikati ya kila mstari wa mimea yakimwagilia maji kwa usahihi na kusambaza unyevu wa kutosha kwenye udongo, ili kuchochea ukuaji bora na ustawi kwa wingi kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Ndani ya shamba kubwa mazao yamepangwa kwa ustadi katikati ya bomba jeupe la umwagiliaji limepitishwa kwa uangalifu linamwagilia maji kwenye mimea na kudumisha unyevu wa udongo. Uoto wa asili wenye kijani kibichi umetandaza pembezoni, ukichangia mandhari safi ya kilimo cha kisasa cha umwagiliaji.

Katika shamba la kubwa lenye udongo mwekundu, miti ya mbegu imesimama imara kwa mpangilio mzuri, huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita katikati ya mistari kuongeza unyevu aridhini, na kwa mbali miti mirefu imestawi kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria hali ya hewa safi na tulivu inayofaa kwa kilimo chenye tija .

Mimea inastawi vizuri shambani. Mabomba ya umwagiliaji yamepita katikati ya mistari ya mimea hiyo, yanasambaza maji kwa kiwango kinachofaa na kuongeza unyevu kwenye udongo, hali inayochangia ukuaji bora na uzalishaji wa mazao.

Mimea inastawi vizuri ndani ya shamba, bomba jeusi limepita katikati ya mazao linamwagilia maji kwa usahihi na kusambaza unyevu ardhini, hali inayoonyesha maendeleo ya kilimo cha umwagiliaji bora na endelevu hata katika kipindi cha ukame.

Mimea ya mbogamboga imestawi kwa mpangilio mzuri, katika mistari. Mabomba meusi yamepita katikati, yanamwagilia maji kwa usahihi na kuongeza unyevu kwenye udongo. Pembezoni miti imestawi vizuri, na imeshamiri rangi ya kijani kibichi, ikiashiria hali ya hewa safi, na mazingira tulivu kwa kilimo chenye tija.

Ndani ya shamba lenye miche mingi a miche iliyooteshwa ndani ya mifuko meusi ya plastiki, mwanaume mmoja akiwa ameshika bomba kwa mkono akimwagilia maji moja kwa moja kwenye miche hiyo. Miti mirefu imeota vizuri na kustawisha pembezoni, ikichangia kivulu na unyevunyevu unaosaidia ukuaji wa miche katika mfumo wa kawaida wa umwagiliaji .

Mandhari yenye utulivu wa maji safi yanayong'aa imezungukwa na uoto wa asili uliostawi kwa uzuri wa kupendeza. Ukishamiri rangi ya kijani kibichi, hali inayoonyesha uzuri wa mazingira uratibu wa asili na mvuto wa mandhari unaochangia afya ya mazingira na utalii endelevu.

Mandhari safi, yenye ardhi kavu, imetanda nyasi fupi zinazokauka. Miti imesambaa kwa mpangilio wa asili, nyumba chache zimejikita katikati ya uoto huo, huku milima ikisambaa kwa utulivu, kudhihirisha ustahimilivu wa jamii, mshikamano wa kijamii na juhudi za kuendeleza maisha katika mazingira magumu.

Ndani ya mbuga ya wanyamapori nyasi fupi zimekauka ambapo twiga wawili wamesimama kimya pembezoni mwa mti mrefu mmoja. Wanatazama mazingira yasiyo na majani ishara ya uhaba wa chakula kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na kupoteza ladha nzuri ya mandhari asilia.

Madhari safi yenye uoto wa asili, imeshamiri kwa kijani kibichi miti na majani ikiota kwa kuvutia huku milima ikijitokeza kwa haiba yake ikiashiria utulivu na madhari ya kuvutia.

Milima mikubwa ya mawe inatiririsha maji kwa utulivu, ikizungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi na wingu safi angani, hali inayoonyesha mandhari tulivu na ya kuvutia, yenye uzuri wa kipekee, wanayoibua hisia za utulivu wa asili, na taswira halisi ya mandhari ya kuvutia.

Mandhari safi yenye uoto wa asili mwingi uliostawi na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, miti mirefu na nyasi laini zimetanda kila kona, zikiashiria mazingira tulivu na safi yanayofaa kwa mapumziko na mandhari asilia yakuvutia.

Njia ya vumbi yenye udongo mwekundu, iliyojipinda katikati ya mandhari safi, imezungukwa na nyasi fupi pembeni na miti mingi iliyochanua kwa kijani kibichi, ikiangaza uzuri wa mazingira ya asili yaliyojaa utulivu na uhai.

Ndani ya mbuga ya wanyamapori, wanyama wamesimama imara wanakula nyasi kwa utulivu, huku nyasi chache na miti iliyojikusanya kwa mbali inaashiria ukame unaotokana na mabadiliko ya hali ya hewa, hali isiyo rafiki kwa uhai wa wanyamapori wanaotegemea mazingira asilia kwa maisha yao ya kila siku.

Mandhari safi na tulivu yenye nyasi laini na miti iliyostawi kwa wingi, milima imejipamba kwa kijani kibichi kinachong'aa kwa pamoja hali inayoashiria utulivu wa asili kwa ajili ya kuhifadhi mazingira na kuongeza mvuto wa kitalii na ikolojia endelevu.

Miti mingi imestawi kwa mpangilio mzuri kwa kuachiana nafasi, inaruhusu mwanga na hewa kupita kwa urahisi, nyumba mbalimbali zimejengwa, kwa mbali zikipendezesha mandhari ya asili yenye utulivu na mvuto wa kipekee.

Mandhari safi na yenye kuvutia yenye kutanda uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, milima mirefu imetokeza kwa ujasiri kuashiria utulivu na nguvu ya mazingira ikivuta hisia na kuchochea amani kwa kila mtazamaji ndani ya uzuri wa mandhari ya asili.

Uoto wa asili umeota kwa wingi na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi angavu, ukivimbia anga kwa uzuri wa asili usio kifani, na kutoa hisia za amani na utulivu kwa mtazamaji.

Eneo tambarare lenye nyasi fupi, limejipanga kwa uzuri pembezoni mwa milima, yenye miti mingi na mirefu. Ambayo imestawi vizuri na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia, inayoakisi uzuri wa mazingira asilia.

Jioni tulivu yenye upepo mwanana, mandhari safi na tulivu yenye barabara ya vumbi iliyonyooka kwa usafi, pembezoni nyasi zimetanda vizuri na miti mirefu iliyostawi kwa kijani kibichi ikiakisi hali ya hewa safi na mazingira ya kuvutia asilia.

Mandhari safi ya asili, imesheheni uoto mwingi wa kijani kibichi, pundamilia na twiga wanafurahia hewa safi na chakula kingi, hali inayoonyesha mazingira yenye afya na kuimarisha mfumo wa ekolojia kwa ustawi wa wanyamapori

Nyasi kavu zimeenea ardhini, ishara ya mabadiliko ya hali ya hewa yanayoathiri uzuri wa wa mandhari asilia, maua meupe yanachanua kwa uchache, huku uoto wa kijani ukijitokeza kwa mbali, ambapo milima imesimama kwa utulivu kuongeza uzito wa mandhari iliyopoteza rangi yake halisi.

Mandhari safi yenye uoto wa asili, miti mingi mirefu na milima inayoonekana kwa mbali inayounda taswira ya kuvutia ya mazingira ya asili. Hali inayoonyesha uzuri wa ardhi na umuhimu wa kuhifadhi mandhari ya kijani.

Mandhari safi ya asili imesheheni uoto wa kijani kibichi unaotandaza maeneo ya tambarare, milima ya mawe imesimama kwa haiba na uimara ikichangia uzuri wakipekee wa mazingira yakuvutia katika taswira ya mandhari ya asili

Mandhari kame, yenye nyasi fupi zilizokauka, na miti iliyosambaa nayo imekauka. Milima ikijitokeza kwa mbali, kwa taswira ya ukavu, na utulivu wa mazingira yanayoakisi athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.

Mto umejipinda kwa uzuri katikati ya mandhari ya asili uliostawi vizuri na kushamiri rangi ya kijani kibichi, hali inayoonyesha mazingira safi, tulivu na yakuvutia yanayoakisi utulivu wa hali ya juu katika maumbile ya asili.

Uoto wa asili umestawi kwa wingi na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi umetandaza mandhari yenye mvuto wa kipekee ambapo milima imejitokeza kwa uzuri wa kuvutia ikiashiria utulivu, hewa safi na utajiri wa mazingira asilia.

Mfugaji anasimamia mifugo yake kando ya barabara ya vumbi katika eneo lenye nyasi nyingi na miti mirefu ya kijani kibichi iliyostawi vizuri pembezoni, tayari kutoa malisho bora kwa wanyama katika mazingira ya ufugaji wenye tija.

Ndani ya banda la mbao, mbuzi wamesimama kwa utulivu na kutoa vichwa vyao nje kupitia matundu maaruwa, yaliyotengenezwa kwenye kuta. Wanajipatia chakula na maji kwa urahisi, hali inayosaidia kudhibiti upotevu wa lishe na kuweka mazingira safi ya ufugaji.

Kanga wa kufugwa wanazunguka kwa utulivu juu ya nyasi fupi za kijani kibichi, wakisaka chakula polepole kwa mwendo wao wa taratibu katika mazingira safi yanayowazunguka, yakiashiria amani, usafi na ustawi wa eneo hilo la ufugaji.

Vifaranga wengi wa bata, wamehifadhiwa na kukusanywa kwa utulivu ndani ya kifaa cheupe cha kisasa, kilichoandaliwa maalumu kwa malezi ya awali chenye kudhibiti hewa na kuhifadhi joto, wamechangamka zaidi wakiwa na afya bora, ishara ya uangalizi makini katika ufugaji wa ndege wanaochangia lishe na kipato kwa jamii.

Kama ndege wa kufugwa amesimama kwa utulivu pamoja na vifaranga wake wengi katika enek lililotanda nyasi fupi, wanafurahia mazingira safi na tulivu, yanayochangia ukuaji mzuri kinga ya asili na ufanisi katika ufugajiwa ndege wa kienyeji,

Mbegu mbaklimbali za nyanya, vitunguu maji, bamia na mbogamboga, zimehifadhiwa na kufungwa kwa usahihi katika vifungashio vya kisasa, zikilindwa dhidi ya uharibifu, na kudumisha ubora wake kwenye rafu za duka, teari kuuzwa kwa wakulima wanaotafuta uzalishaji wa tija, kupitia kilimo cha kisasa.

Mbegu za mimea zimeoteshwa ndani ya vifaa vya plastiki vyeusi, katika eneo lenye miundombinu ya kisasa inayowezesha upitishaji wa maji na hewa safi kwenye mizizi. Hali inayochochea ukuaji imara kabla ya kuhamishiwa shambani kwa upandaji endelevu wa kilimo bora.

Mbegu zinaoteshwa kwa uangalifu katika vifaa maalumu vya kuoteshea, zikipata unyevu na virutubisho vya kutosha kabla ya kuhamishiwa shambani kwa ajili ya kupandwa, ili kuhakikisha uzalishaji bora na wenye tija.

Mbegu mbalimbali za mimea kama karoti, mchicha na pilipili hoho zimehifadhiwa kwa usalama na kupangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu ndani ya duka, tayari kwa kuuza kwa wakulima kwa ajili ya kuongeza uzalishaji na ubora wa kilimo cha mbogamboga.

Mbegu za mimea zinaandaliwa kwa kuoteshwa awali katika vifaa maalumu kama ndoo ili kuhakikisha zinamea vizuri kabla ya kuhamishiwa shambani; hatua inayosaidia kuchagua miche bora na kuongeza mafanikio ya uzalishaji shambani.

Mbegu za mimea zinaoteshwa na kuchipua kwa uangalifu katika eneo maalumu la kuoteshea, kabla ya kuamishiwa shambani kupandwa, zikiwa na maendeleo mazuri yanayoashiria uzalishaji bora na tija katika kilimo cha kisasa.

Mbegu za mimea zimepangwa kwa mpangilio makini katika vyombo maalumu vya plastiki vya kuoteshea, vya rangi nyeusi na nyekundu ndani ya jengo lenye mitambo na miundombinu ya kisasa, inayopitisha hewa na kudhibiti joto, ili kuhakikisha mazingira bora ya uoteshaji wa mbegu zenye ubora kwa kilimo chenye tija.

Mbegu mbalimbali za nafaka, zimehifadhiwa kwa uangalifu katika vifungashio vya kisasa na makasha ya plastiki yenye mifuniko imara. Zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya duka maalumu, tayari kuuzwa kwa wakulima wanaotafuta mbegu bora kwa kilimo cha kisasa chenye uzalishaji wenye tija.

Mbegu za mimea zimeoteshwa ndani ya uzio wenye miundombinu ya asili, zimestawi kwa mpangilio, kwa makundi na mistari, mabomba meusi yamepita katikati ikisaidia kumwagilia maji na kusambaza unyevu kwenye udongo. Pembezoni nyasi na miti mirefu imestawi vizuri ikiashiria hali ya hewa safi na tulivu, kwenye kilimo chenye tija.

Mbegu za mimea mbalimbali kama: bamia, mchicha, na kabich; zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio na kupangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya rafu za duka. Maelekezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo ili kumsaidia mkulima kuzitumia kwa ufanisi, kuongeza na kuimarisha kilimo chenye tija.

Ndani ya jengo la kisasa, mbegu za mimea zinaoteshwa kwa mpangilio mzuri ndani ya vifaa vya plastiki vyeusi, vinavyohifadhi unyevu na kuruhusu uotaji bora wa miche, hatua muhimu katika kilimo cha mbegu chenye ufanisi na tija ya muda mrefu.

Mbegu za mbogamboga zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka, zimehifadhiwa na kufungwa katika vifungashio imara ili kulinda ubora wake. kila kifungashio kimeandikwa maelekezo muhimu yanayomsaidia mkulima kuzitumia kwa usahihi na kuongeza ustawi na uzalishaji wenye tija.

Mbegu ya maboga, imehifadhiwa na kufungwa vizuri katika kifungashio ili isiharibike na kulinda ubora wake, ambayo inatarajiwa kupandwa shambani kwa ajili ya kuboresha mazao na kuimarisha kilimo chenye tija, kwa ajili ya kula au kuuzwa sokoni.

Mbegu za mimea zimeoteshwa na kupangwa vizuri katika mistari shambani. Mabomba meusi yanapitisha maji katikati ya mistari hiyo ili kuhakikisha unyevu unaendelea kwenye udongo na kusaidia uzalishaji wa mbegu bora na zenye afya kwa kilimo chenye tija.

Mbegu safi ya mbogamboga imehifadhiwa kwa uangalifu na kufungwa vizuri katika kifungashio maalumu. Tayari kwa kupandwa, ikihakikisha ubora, kuongeza mavuno na kuimarisha uzalishaji wa kilimo cha mbogamboga kwa njia endelevu.

Wakulima ndani ya shamba kubwa la mahindi yaliyokomaa na kukauka vizuri, wanavuna kwa uangalifu na kuyakusanya kwa umakini kwa kutumia makarai ya chuma. anayaandaa kwa umakini, kisha kuyapakia kwa mpangilio kwenye magunia makubwa meupe, tayari kupelekwa sokoni kuuzwa, kwa matumizi mbalimbali ya chakula, biashara, na mbegu bora kwa kilimo endelevu chenye tija.

Watu mbalimbali wamesimama eneo la mauzo ya mbegu wakiwepo wauzaji na wanunuzi. mahindi bora ya kupandikizwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya magunia makubwa meupe na mengine yamefungwa kwa umakini na kuwekwa pembeni tayari kusambazwa kwa wakulima kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo ilikuongeza tija na kuimarisha uzalishaji wa chakula na biashara.

Ndani ya shamba kubwa lenye rutuba mahindi yamestawi vizuri na kwa wingi, yameota kwa mpangilio mzuri na mistari iliyonyooka na kushamiri rangi ya kijani kibichi ya kiashiria matumizi ya mbegu bora na kilimo cha kisasa chenye tija.

Mbegu mbalimbali zikiwemo za karoti, pilipili hoho na mbogamboga nyingine. Zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio maalumu na kupangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka; tayari kuuzwa kwa wakulima, kuonesha ubora wa huduma, uhifadhi salama na mchango mkubwa kwa kilimo bora na endelevu.

Mbegu za parachichi zimeoteshwa ardhini na kustawi vizuri kwa mpangilio mzuri katika mistari. Mabomba meusi yamepita katikati yakisaidia kumwagilia maji na kuongeza unyevu kwenye udongo. Imeandaliwa kwa ustadi wa hali ya juu, kwa ajili ya kuhamishia shambani kupandwa ili kuhakikisha uzalishaji bora na wenye tija.

Mbwa amefungiwa vizuri ndani ya banda la kisasa lenye uwazi unaopitisha hewa safi na kudhibiti joto. hali inayo hakikisha faraja, usalama na uangalizi mzuri wa kiafya kwa mnyama huyo.

Banda ndogo la mifugo limejengwa na kusimama imara ndani ya uzio wa mbao, ambapo vyombo vya kuhifadhia chakula na maji ya mifugo kama mabakuli ya chuma vipo tayari kutumika, mandhari imezungukwa na nyasi fupi zinazotokeza huku miti mirefu inastawi kwa wingi nje ya uzio ikiashiria mazingira tulivu na salama kwa huduma za mifugo.

Mbwa wengi wenye afya wamesambaa nje ya banda lao wanacheza kwa utulivu. Mwanaume mmoja amesimama karibu anawaangalia kwa makini katika eneo lenye miti mingi hali inayoonesha uangalizi wa karibu, mazingira salama na huduma zinazozingatia ustawi wa wanyama katika tiba ya mifugo.

Wanyama safi ndani ya banda la kisasa lililojengwa kando ya nyumba, wanafurahia mazingira safi na salama, miti imestawi pembezoni, hali inayoendana na huduma bora za mifugo zinazolenga afya na ustawi wa mifugo.

Bango kubwa linalong'aa vizuri, limewekwa mbele ya kituo cha tiba ya mifugo, likitoa huduma ya kitaalamu kwa wanyama na kuwaalika wamiliki wa mifugo kupata matibabu bora, chanjo sahihi na uangalizi wa kiafya unaozingatia viwango vya kitaalamu vya tiba ya mifugo.

Mwanaume mmoja amesimama nje ya banda la kisasa, lililozungukwa na nyasi fupi. Amemshika mbwa na kumtazama kwa utulivu, kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya na kusaidia ufuatiliaji wa afya ya mifugo. Ili kuimarisha ustawi wa wanyama na kuongeza tija katika huduma za mifugo.

Ndani ya chumba maalumu cha hospitali ya mifugo madaktari wawili wamevalia sare nadhifu, wamesimama kwa utulivu wanamchungumza mbwa kwa umakini na ustadi mkubwa. Wanarikodi taarifa muhimu za kiafya ili kuhakikisha huduma bora kwa mnyama huyo.

Wafanyakazi wa mbugani, walio valia sare za kijani kibichi na kofia nyeupe, wamesimama katika udongo mwekundu wakiwapatia tembo maziwa safi yaliyopo ndani ya chupa. Watu mbalimbali wamesimama kwa utulivu pembezoni wakifurahia zoezi hilo, huku miti mirefu ikizunguka eneo hilo na kuonyesha hali ya hewa safi pamoja na mandhari tulivu kwa wanyama pori.

Tembo mmoja amesimama kwa utulivu katika eneo la vumbi lenye udongo mwekundu, ambapo majani ya miti yamekatwa, pembeni kuna nyasi na miti mingine iliyostawi vizuri, huku watu wengi wamesimama nyuma wakimtazama kwa furaha, wakifurahia mandhari ya kuvutia na uzuri wa mnyama huyo wa porini.

Wanyama pori aina ya viboko, wamesimama kwa utulivu ndani ya bwawa la maji safi miili yao ikiwa imelowekwa nusu, wakionekana kutulia katika mazingira ya asili yanayooonesha utulivu, usalama na mwenendo wa maisha yao ya porini.

Watu wawili wamesimama ndani ya bwawa la maji wakipumzika kwa utulivu, huku barabara ya udongo ikipita katikati ya nyasi fupi zilizostawi na kutanda vizuri pembezoni, ikiakisi mazingira tulivu na ya asili yenye uoto wa kuvutia kwa wanyama pori.

Mtu mmoja ndani ya hifadhi amevalia sare ya mbugani anamlisha tembo maziwa yaliyohifadhiwa kwenye chupa safi nyeupe, huku miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi ikizunguka eneo hilo. Ikiashiria mazingira safi, tulivu na rafiki kwa wanyama pori.

Swala mmoja anakula nyasi kwa utulivu katikati ya mbuga. Ambapo uoto wa asili umesambaa na kustawi kwa wingi, ukiakisi mandhari ya kijani kibichi na mazingira tulivu kwa wanyama pori, yenye uzuri wa kipekee wa porini.

Mamba wawili wametulia kimya katika eneo la nchi kavu karibu na bwawa, miili yao ikiwa imelala juu ya mchanga wa jua wakistareheka kwa utulivu katika mazingira ya asili yenye miti na vichaka vilivyozunguka eneo hilo.

Tembo wawili wamesimama juu ya ardhi kavu yenye udongo mwekundu, wakitazama kwa utulivu ndani ya mbuga ya wanyamapori; pembeni uoto wa asili umestawi nakupendezesha mandhari, huku wanaume wawili waliovaa makoti ya kijani, wamesimama kwa utulivu wakifuatilia mienendo yao kwa uangalifu.

Bwawa la maji linalongarishwa na magugu maji limetulia kwa amani, ndege pori wamesimama kwa utulivu pembeni juu ya nyasi fupi zilizomea kando kando ya bwawa wanafurahia mandhari safi na tulivu ya asili.

Ndani ya mbuga safi ya wanyamapori, uoto wa asili umestawi kwa wingi umesheheni rangi ya kijani kibichi. Mnyama mmoja amesimama katikati kwa utulivu, anachunguza mazingira yake kwa makini karibu na sehemu maalumu ya kupumzikia wageni yenye mwavuli mweupe, ikonyesha mandhari yenye hewa safi na utulivu wa kuvutia.